Eneo maalumu lililosimikwa mitambo ya umeme, limesheheni kwa vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika kuzalisha na kusambaza nishati hiyo ambayo inahitajika sana kwa ajili ya matumizi ya kila namna, uko uzio wa kamba na vyuma vyembamba, unaotumika kulinda sehemu hii kwa tahadhari, ili wasiohusika wasiweze kuingia.

Transifoma iliyoshikiwa na nguzo zake kila upande, imesimamishwa ikiwa na nyaya zinazoingia na kutoka, zikifanya kazi ya kuhakikisha nishati inapatikana na inakua salama kwa matumizi ya majumbani. Umeme ni muhimu sana kwasababu ya nafasi yake kubwa, katika maisha ya binaadamu

Nguzo nyembamba yenye nyaya nyingi, imekatiza katika eneo lililo karibu na makazi ya watu, ikisambaza umeme kwenye majumba yaliyoko hapo. Iko miti pembeni pamoja na nyumba ya ghorofa au hoteli nyuma yake, ambayo nayo inapata nishati hio muhimu kupitia miundo mbinu hii.

Eneo kubwa, liloletengwa kwa shunguli ya ufuaji na uzwalishwaji umeme lina majengo na mitambo iliyofungwa kitaalamu . Moshi mweupe unaofuka na kupanda juu huashirika kuwa mitambo ipo inafanya kazi .umeme ni nishati inayotumika kila mahali na ndio maana hata miundombinu yake inapaswa kuwa na imara na ya kisasa ili uzalishwaji usisuesue .

Nguzo ya umeme ikokaribu na majengo ya magorofa yanayo tumika kwa makazi ya watu huku moja wapo likiwa limepaka rangi ya njano na nyeupe, pembeni kuna chuma chembamba kilicho simamishwa na kuwekewa taa kubwa kwa juu ili kutoa mwanga kwenye eneo hilo. Hivi vyote vinasibitisha umuhimu wa nishati ya umeme iliyofikisha mahali hapa kwajili ya matumizi mbalimbali.

Mitambo ya kuzalisha umeme imejengwa karibu kabisa na chanzo cha maji, Kunajengo upande mmoja na mnara wenye vyuma vya njano umesimamishwa kwenye upande wa pili katikati iko njia ndefu iliyowekewa vyuma vya bluu pande zote kama vizuizi pembe zoni na njia hiyo ikielekea kwenye mtambo iliwahusika wapite hapo nakuifikia.

Katika eneo lenye majengo makubwa na mitambo mingi, shughuli za uzalishaji umeme zinafanyika, ipo barabara nyembamba kiasi katikati ikitenga kati ya jengo na jengo na mbele yake kuna tingatinga kubwa ya njano iliyosimama, kwa sababu ya uhitaji mkubwa uliopo wa nishati hii, mashine hizi zimekuwa zikifanya kazi usiku na mchana ili umeme upatikane kwa wingi na kusambazwa maeneo mbalimbali kwa matumizi tofauti.

Nguzo za umeme ambazo ziko karibukaribu, nyaya zake zikipishanapishana, zimesimikwa katika maeneo yenye makazi ya watu. Yapo majengo ya maghorofa, nyumba za kuishi pamoja na shule ya awali, ambayo bila shaka yanatumia nishati hii muhimu kwenye shughuli zake za kila siku.

Kiwanda cha kufua umeme kimejengwa karibu kabisa na bwawa kubwa, katika chanzo hichi cha maji mashine kubwa zimewekwa ili kuzalisha nishati hii nakisha isambazwe na kwenda kwenye matumizi mengine, yapo majengo na miundombinu mbalimbali inayosaidia katika kazi hii.

Nguzo nyembamba ya mti imeunganishwa na nyaya katika sehemu ya juu ambazo zimeelekezwa kila upande kwa ajili ya kusafirisha umeme kwenye maeneo mbalimbali. Nishati hii inahitajika sana hasa katika nyakati hizi za kuongezeka kwa ujuzi wa kisayansi na teknolojia ambapo matumizi yake yanahitaji umeme.

Bati dogo la duara lililopakwa rangi nyeupe na kuzungushiwa ukingo mwekundu pembezoni, limewekwa juu likishikiliwa na nguzo nyeusi katikati yake ipo herufi kubwa ya "P" ambayo imekatwa kwa mstari mwekundu ikimaanisha kuna katazo ni alama ya barabarani inayomtaka dereva kufahamu kuwa eneo alilopo hakuna au haliruhusiwi gari lake.

Watu kadhaa ikiwemo mwanamke mmoja aliyemshika mkono mtoto, wako kwenye eneo la kivuko cha waenda kwa miguu, wakivuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Liko gari jeusi ambalo limesimama, ili kuwasubiri wote wamalize kupita. Alama za barabarani ikiwemo ya pundamilia, husaidia sana kuzungumza kwa niaba ya watu, ili kurahisisha mawasiliano katika matumizi ya barabara.

Taa ambazo zinatumika kuongoza watumiaji wa barabara zimefungwa juu ili kuweza kuonekana vizuri, liko chuma la njano ambalo limetumika kushikizia safu mbili za taa hizo zilizowekwa tatu tatu na kugeukia katika pande mbili tofauti, taa ya rangi nyekundu imewaka huku zingine zikiwa zimezimwa na kutoa taarifa kuwa dereva wa upande uliowashwa anapaswa kusimama.

Mafundi wanaohusika na miundombinu ya barabara hasa umeme, wamepanda juu wakirekebisha taa zinazotumika kuongoza magari. Mmoja ameshika ngazi ili isianguke na wengine wamezuia kifaa kilicho na taa, ili anayerekebisha afanye kwa urahisi. Ni muhimu kufuatilia utendaji kazi wa alama za barabarani, ili ikiwa zimepata hitilafu zishughulikiwe haraka na kuondoa usumbufu.

Kwenye barbara kubwa ya lami iliyoko mjini, yako magari mengi ya aina mbalimbali yakipita katika muda wa jioni. Katika eneo la makutano kuna taa za barabarani, ili kusaidia vyombo vya moto vipishane, pamoja na alama ya pundamilia inayotumika na waenda kwa miguu kuvuka.

Treni ni moja ya chombo kinachotumika kusairisha watu na mizigo, ina muundo wa mfano wa nyoka, ambapo mabehewa yake hufanya kiwe kirefu huku matairi yake yakiwa ni chuma tupu kinatumika katika njia ya reli ambauo inajengwa kwa vyuma vyembamba na kuwekewa mawe madogo madogo yafananayo na kokoto zenye rangi ya kijivu.

Wauzaji mashuhuri wa vyombo vya moto hasa pikipiki, wako mtaani mahali pa wazi wakifanya promosheni ya bidhaa zao na kuzitangaza, ikiwa ni kampeni ya kuwafikia wateja wengi zaidi na kuongeza mauzo. Pikikpiki hupendwa sana na watu wengi, kwa sababu ya urahisi wa kuitumia pamoja na wepesi katika shughuli za usafirishaji.

Sehemu ya katikati ya makutano ya barabara imewekwa mzunguko na uwezesha mpishano wa vyombo vya moto. Yako magari makubwa kwa madogo ambayo yanapita katika barabara hizi za lami zilizowekewa alama mbalimbali, taa za kuongoza magari na saa kubwa kwenye bustani ndogo iliopo. Ujenzi wa miundombinu bora ya usafirishaji hufaa sana hasa kwenye maeneo ya mijini ambapo kuna mkusanyiko wa shughuli nyingi za watu.

Dereva wa mojawapo ya chombo cha moto amebeba mzigo wa nyasi akiupakia kwenye pikipiki yake ya rangi nyeusi ya machungwa, usafiri wa aina hii hurahisisha usafirishaji wa bidhaa pamoja na watu, hasa kwenye maeneo ya mjini, ambapo kuna changamoto ya foleni za barabarani.

Barabara zilizojengwa vizuri kwa kiwango cha rami zikiwemo za juu na chini zina vyombo vya moto mbalimbali vinapita vikienda kila upande, magari haya ya ukubwa tofauti yana safirisha watu pamoja na mizigo pembeni yake kuna majengo yaliyojengwa na yapo mabango ya matangazo yamewekwa juu.

Takataka za aina mbalimbali zimekusanywa na kuwekwa sakafuni kwenye eneo karibu na tenki kubwa la maji, zikiwa zimefungwa kwenye mifuko myeusi na myeupe, yote ikiwa ni ya nailoni. Pia kuna geti la bluu pembeni yake, ambalo hutumika kuzitolea nje kwa kuwa zinahifadhiwa hapo kwa muda mfupi. Namna bora na salama ya kuhifadhi taka ni nzuri kwa ajili ya kutunza usafi wa mazingira.

Eneo limetengwa kwajili ya kutupa na kuteketeza takataka zinazokusanywa kutoka sehemu mbali mbali. Wako wanyama na ndege ambao wanatafutiza vyakula katikati ya uchafu huu ulio mwingi. Katika hali ambayo si salama binadamu nao hawakuachwa nyuma, wanaendelea na upekuzi ili waone kama wanaweza pata chochote kitu huku mmoja wapo akijitwisha zigo la vitu alivojiokoteza kutokea humo.

Takataka zimetupwa kwenye eneo lisilo rasmi na kusababisha uchafuzi wa mazingira. Yako majengo makuukuu ambayo nyuma yake ndipo zilipo taka hizo, pembeni kuna nyasi ambazo kwenye upande wa juu zimefunikwa na uchafu.

Chumba kukubwa kimejaza kwa mitambo mablimbali ya chuma yenye rangi ya bluu sehemu ya kiwanda kidogo, kinachotumika kuchakata mabaki ya vitu vilivyotumika, ili kudharisha bidhaa zingine, takataka zilizokusanywa kwaajili ya kurejelezwa zinapita kwenye mashine zikishuka na kujirundika chini hali hii husaidia sana kwenye kutunza mazingira ili yasiathiriwe na uchafu.

Takataka nyingi zimewekwa kwenye eneo maalumu lililotengwa huku magari mawili makubwa yakiendelea kumwaga nyingine ambazo zimekusanywa kutoka kwenye makazi ya watu. Wapo wafanyakazi kadhaa wanaosaidia ili kuhakikisha uchaguzi ulioko hapa unahifadhiwa kwa jinsi inayotakiwa. Wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga dhidi ya madhara yatokanayo na taka hizo.

Mfuko pamoja na vyombo maalumu vimewekwa nje karibu na jia ili vitumike kuhifadhi takataka zinazotumika majumbani au ofisini. Tayari zimeshajaa na zinahitaji kuondolewa hapo ili vifaa hivyo viweze kumudu kuhifadhi taka zingine. Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu katika jamii, na uwepo wa vyombo kama hivi unasaidia sana kukumbusha juu ya jambo hilo.

Watu kadhaa, (wanawake kwa wanaume) , wakiwemo waliovalia barakoa, wako kwenye eneo ya nje ya jengo la biashara wakifanya usafi. Wameshika mifagio mirefu kuelekea uelekeo mmoja, huku wakisugua na kusafisha juu ya sakafu ya lami, na kutoa vumbi lililopo. Nyuma yao kuna ngazi za chuma zinazoelekea juu ya jengo hilo, pamoja na gari dogo jeusi lililoegeshwa.

Vifaa maalumu vinavyo tumika kuhifadhia taka kwa muda mfupi kabla ya kupelekwa dampo. Liko pipa la plastiki lenye muundo wa pembe nne ambalo lina mfuniko kwa juu, na pembeni kuna mfuko mweusi wa nailoni ukiwa umewekwa uchafu na kufungwa. Utunzaji wa mazingira ni pamoja na kudhibiti takataka zisiwe zina zagaa hovyo.

Takataka zimetelekezwa kwenye eneo la nyasi nyuma ya jengo, kwakuwa ni mahari palipojificha watu wametumia fursa hiyo kuchafua mazingira, ambayo nai hatarishi kiafya hatua madhubuti na sheria makazo natozo lazima ziwepkwe ili watu wajifunze kutupa taka kwa mpangilio maalumu.

Magari makubwa manne yamefika eneo la dampo kwa wakati mmoja kwa ajili ya kumwaga taka, gari lingine aina ya tingatinga linafanya kazi ya kupakua kwenye magari hayo na tayari mojawapo, limeshaanza kuondolewa uchafu mfano maalumu wa kuhifadhi taka mbalimbali na makazi ya watu, unalenga kutunza mazingira na kuwakinga binadamu na wanyama dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Mwanaume mmoja anaondoa mifuko ya taka kutoka kwenye toroli, alizozileta kutoka ndani ya hospitali, na kuzipakia kwenye vyombo maalumu vya kuwekea uchafu vilivyoko nje mahali pa usalama zaidi. Mifuko pamoja na vyombo hivyo vimetofautishwa kirangi, ikiwemo nyekundu, njano na nyeusi, ili takataka zihifadhiwe na namna bora, isiyohatarisha usalama kiafya na mazingira.

Chombo kidogo kiasi cha plastiki ambacho kimewekwa matundu, kina rangi ya bluu bahari, kifaa hiki kinatumika kuhifadhia taka za kawaida ikiwemo karatasi, makopo, chupa, au maganda ya vitu mbalimbali bila kuhushisha vimiminika. Hua kinatumika kwenye maeneo ya majumbani, ofisini, shuleni, hata hotelini.

Katikati ya makazi ya watu, iko sehemu ndogo iliyozungushiwa kuta fupi kwa ajili ya watu kutupa taka. Mwanaume mmoja anafanya kazi ya kuzipunguza kwa kuzipakua kupitia mlango mdogo ulioachwa wazi. Yuko mama mwingine aliyekuja na furushi lake la uchafu akihitaji kumwaga. Uchaguzi wa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhi taka kwa muda mfupi, unapaswa kuzingatia uwezekano mdogo wa kusababisha mlipuko wa magonjwa.

Chombo maalumu au nyumba ndogo inayohamishika iliyotengenezwa kwa ajili ya kutumika kwenye maeneo ambayo hayana sehemu ya vyoo. Mara nyingi huduma hii huwa ni ya dharura, hasa pakiwa na mikusanyiko wa watu na kukawa na uhitaji mkubwa wa kutumia msalani.

Eneo kubwa lililotengwa kwa ajili ya kutupa takataka yaani dampo. Limejazwa kwa uchafu wakila aina, ambao umekuwa ukiletwa hapo na magari makubwa yanayo kusanya taka kutoka majumbani. Liko gari la bluu ambalo liko kwa kusudi hilohilo la kumwaga taka, maeneo kama haya yanafaa kuwa mali ambapo ni mbali na makazi ya watu kwa ajili ya usalama wa afya zao.

Eneo la nje pembeni ya ukuta, lina takataka ambazo zimetelekezwa. Yako mawe madogomadogo, vikaratasi na vipande vya nailoni vilivyotapakaa. Ni mahali ambapo sio rasmi kwa ajili ya kutupa uchafu, lakini wanaotupa hapo wamejaribu kuchoma baaadhi ili hali nyingine zikibakia na kuyafanya mazingira yasiwe nadhifu.

Choo kinachotumika na watu, kimetengenezwa kisasa na kuwekewa marumaru za chini na ukutani, ili kuzuia unyevu unaoweza kuharibua ubora wa ukuta vile vile lipo sinki dogo lililopachikwa pembeni mwa korido kwaajili ya watu kunawia wakishatoka kujisaidia, kuna chombo kidogo cha bluu chenye mfuniko kwajilia wa kutunzia uchafu unazalishwa katika eneo hili, mazingaira haya ni rafiki kwa usafi kwaajili ya kujikinga na magonjwa.

Chombo mfano wa ndoo kubwa au pipa dogo kina mfuniko na kimewekewa mfuko mweusi wa nailoni kwa ndani ilikuzuia kisichafuliwe na kuweka wepesi wakati wa kuondoa uchafu kwa ajili ya kuuhamisha. Kifaa hiki kimewekwa nje ya nyumba au jengo kwa lengo la kuwekea takataka zinazo zalishwa eneo husika.

Mifuko mikubwa meupe iliyochakaa iliyojazwa kwa taka aina ya plasitiki, imehifadhiwa sehemu moja katika eneo la nje lenye nyasi na ukuta, ikisubiri kusombwa na kupelekwa kwenye viwanda vinavyohusika na uchakataji. Sio takataka zote ni za kuteketeza nyingine kama hizi zinafaa kwa matumizi kama malighafi, kwa ajili ya kuzalisha bidhaa nyingine.

Watu nane wakiwemo wanawake na wanaume wanasafisha mtaro wa kupitishamaji machafu kwenye eneo barabara, wametoa rundo la uchafu na kuliweka pembeni, ili kuhakikisha mfereji huo unakuwa msafi, wamevalia vizibao vya kazi na wengine glavu kubwa nyekundu, kwa ajili ya tahadhari. Usafi wa mazingira hasa kwenye hifadhi za barabara ni muhimu.

Mabaki ya makopo ya plastiki makubwa kwa madogo pamoja na vijiko yametupwa kwenye sehemu ya kuhifadhia takataka. Taka hizi pia zinaweza kutumika kwa kuchukuliwa na kwenda kuchakatwa ili kupata bidhaa nyingine ikiwa ni moja ya njia zinazodhibiti uchafuzi wa mazingira.

Watu sita wako ndani ya chumba kikubwa kinachotumika kama sehemu ya kuchambulia mabaki ya vitu vilivyokwisha tumika au kuharibika. Moja ya njia za kudhibiti taka na kuyatunza mazingira dhidi ya uchafuzi, ni pamoja na kuhakikisha kuwa zile zinazoweza kutumika tena zinakusanywa na kufanyiwa mchakato wa kuzirudisha viwandani, kusudi zichakatwe na kutoa bidhaa nyingine.

Chombo maalumu cha plastiki kina rangi nyekundu na mfuniko kwa juu, kimewekewa matairi madogo mawili yaliyoshikiliwa na chuma kwa chini, ili kiweze kutembea na kuhamishika kwa urahisi hasa baada ya kuwa kimejaa takataka. Imechorwa alama nyeupe ya mtu anaetupa uchafu, ili kuwaelekeza watu kuwa hapo ni mahali pa kuzihifadhi.

Mabomba makubwa marefu meusi yenye mstari wa njano ambayo yamewekwa mikato mithili ya pingili, yamelazwa chini mahali pa wazi palipo na kokoto, bado ni mapya na yako kwenda kuwekwa ardhini kwenye maeneo yenye uhitaji wa huduma za udhibiti wa maji taka au uboreshwaji wa miundombinu yake.

Wanawake kwa wanaume, wako kwenye moja ya jengo wakifanya usafi katika eneo la nje ambalo watu hulitumia kama njia. Wanatumia vifaa mbalimbali ikiwemo mifagio ya chelewa na ya plastiki. Wengine wamevalia mavazi maalumu pamoja na barakoa ili kujikinga na maambukizi wakati wakiendelea na harakati za kusafisha mazingira.

Gari kubwa yenye rangi za bluu na nyeupe imeegeshwa nje ya jengo la makazi ya watu, ikifanya kazi ya kusambaza maji kwenye maeneo ambayo yana uhaba. Huduma za maji ni muhimu kwenye matumizi ya kila siku kwa hivyo hata miundombinu yake ikiwemo magari kama haya yanapaswa kuwa na ubora.

Matanki makubwa yenye rangi nyeusi, yamewekwa juu ya nyumba za watu kwa ajili ya kuhifadhi maji safi na salama. Mfumo huu hutumika kwenye yale maeneo ambayo yanashida au tatizo la mda mrefu la upatikanaji wa maji, ili wasaidike kupata huduma hiyo muhimu kwajili ya matumizi ya shughuli mbalimbali.